Watu wakiwa sokoni wanauza bidhaa tofauti kama vile kabeji, sukuma, nguo, soda, maharagwe, machungwa.

Duka ambalo linauza mayai, maziwa na mkate, keki ili kuhakikisha mwananchi anayetaka bidhaa hivi anavipata kwa wepesi na muuzaji ananufaika.

Viatu viko sokoni vimewekwa. Vingine vimewekwa juu vingine viko chini vimeekwa ili wanunuzi wajitokeze wakapate kupata kiatu kizuri cha kuvalia wanapotoka na kwenda makwao wakue na viatu na waweze kufurahia maisha.

Mama wengi katika soko wamekuja kufanya biashara zao za uuzaji wa vitu mbalimbali vikiwemo machungwa, maembe.

Baiskeli imesimama mbele ya duka ambalo linauza soda, mkate, nyanya, sabuni, mayai, maembe, machungwa.

Magari ya kifahari ambayo iko sokoni, ili wateja wanayohitaji wanaweza kutembelea mahali hapa, na kuweza kununua, ili waendeleze shughuli zao za kimaisha bila tashwishi.

Gari mengi ambayo yanauzwa na wale wanaohitaji kununua wanaweza kuja mahali hapa na kuweza kujinyakulia ili waeze kusonga mbele kimaisha, na pia jamii zao zifurahie sana kwa hatua waliyopiga.

Noti kadhaa za shilingi mia moja ya taifa la Kenya ambayo inaweza kutumika na watu kueza kununua bidhaa sokoni na kuweza kujikimu kimaisha.

Sarafu ya pesa ambaye inatumika katika nchi ya Kenya ili kuweza kufanya biashara na watu kununua bidhaa wanatakazo hitaji soko.

Kuna watu nje ya duka ambalo linauza bidhaa tofauti, ikiwemo maji, mipira, soda, kadi za simu.

Wafanyabiashara wawili ambao wamekaa nje ya duka ambalo linauza bidhaa tofauti, wakitegea wateja waje kuweza kununua ili waweze kupata mapato na faida zaidi na kuendelea mbele.

Kuna magari aina mbali mbali yameegezwa katika uwanja, ambapo watu wamekuja kuhudhuria sherehe kuu ya uadimishi wa siku ya mapinduzi nchini.

Katika soko ambapo wafanyi biashara na watu wamefurika, kuweza kuvinunua na kuuza bidhaa ili waweze kujikimu kimaisha na kuweza kusonga mbele bila kuweza kuwa na matatizo yoyote.

Kuna mitungi ya maziwa, na wananchi wengi ambao wamekuja kutembelea mahali hapa kuweza kununua maziwa, ili wakaeze kunywa na kuwa na afya bora ya siku zijazo.

Ambaye ameshika pesa za nchi ya Kenya mkononi ambazo anataka kulipa ili apate usaidizi na kuweza kusonga mbele bila wasi wasi wowote na kuwa mwananchi bora.

Huku kwa soko, kibandani, vinauzwa hamsini, kuna vya mia moja, kuna vya mia tano, na kuna vya mia mbili.

Kuna mtu ambaye amesimama mbele ya duka ambayo linauza bidhaa tofauti tofauti ili mfanyibiashara aweze kujiimarisha kimaisha na pia jamii yake ipate kusonga mbele.

Elfu moja ya nchi ya Kenya ambayo inafaa itumiwe kununua bidhaa tofauti, bidhaaa kama nguo, chakula, stima na maji.

Kuna gari kuna mtu amevaa suti ya rangi samawati mwenyewe ameshika kifunguo mkononi akisalimia mwenzake kwa mkono mwingine.

Maduka ambayo yamepangwa ambayo wateja wanaweza kuja kutoa na kuweka pesa nakuweza kununua bidhaa zingine tofauti ili waweze kujiendeleza na kujikimu kimaisha.

Kuna duka ya M-pesa, bidhaa tofauti zinauzwa hapo, soda, unga wa chapati, mchele, nafaka, mayai.

Kuna vijana wawili abao wamesimama nje ya duka wamekuja kununua bidhaa ili wajisaidie na kuendeleza shughuli zao za kimsingi na maisha kusonga mbele bila wasiwasi.

Kuna watu wamefurika sokoni, wamekuja kununua bidhaa tofauti tofauti ilikuweza kujikimu katika maisha yao ya kila siku magunia ,wamama, watoto, wababa.

Duka la viatu mbalimbali ambapo mfanyibiashara anaweza kupata faida na kuweza kujikimu kimaisha ili asiwe na tashwishi ya kupata mapato yake ya kila siku.

Kuna magari aina mbalimbali yanauzwa bei tofauti tofauti na wateja wanapohitaji kununua wanaweza tembelea duka hili na kupata usaidizi.

Kuna watu wakiwa katika duka la nyama. Wanauza nyama wakipata mapato yao ya siku na kujiendeleza kimaisha kwa mahitaji mengine ambayo wanahitaji kumudu maisha.

Dada ako kwa duka anauza maziwa, mafuta ya kupikia, chumvi, mkate, mandazi.

Kuna gari aina ya Nissan jeupe ambalo liko katika kituo cha petroli kuja kuwekwa mafuta ili abiria wakapate kusafiri nalo.

Mfanyi biashara wa nguo za mitumba, wakiwa sokoni iliwaweze kupata mapato yao ya siku na kuendeleza shughuli zao za kila siku waweze kumudu kupata chakula bila ya matatizo yoyote.

Kuna magari mengi amabayo yanauzwa katika duka hili. Wateja wanaohitaji waneza fika mahali hapa ili wakeze kununua yakaweze kuwasaidia katika kumudu shughuli zao za kila siku.

Wanabima wa bodaboda ambao wanatafuta wateja wanakaohitaji usaidizi wao wanaweza watafuta kwa nambari ambayo wameandika katika kibango chao.

Offer na magari tofauti tofauti yameweza kuwegezwa katika eneo la biashara ili watu wasiwe na shida ya kuweza kwenda kuchukua bidhaa ambazo wanatafuta.

Maonyesho ya magari ili wanaotafuta magari waweze kufika hapa wakapate gari na wajue gari litahitaji pesa ngapi ya mafuta na gari lenyewe ni la bei ngapi.

Kuna magari aina mbalimbali meusi, meupe na mekundu ambayo inauzwa bei tofauti wateja watakoyo hitaji kutembelea na kupata magari hayo.

Hii ni ya wana bima ya ambayo wanaohitaji wanaweza kawatembelea na kupata usaidizi. Hili watakapo kumbwa na msiba wakapate kujisaidia bila ya kwenda kwa madeni.

Kuna sarafu za shilingi za kenya ambayo imemwagwa mezani , ambayo inatumika na wananchi weza kununua na kuuza vitu .

Kuna magari mengi amabayo yako katika uwanja ambayo yanauzwa, wateja wanaoyataka wanaeza tembelea kituo hiki na kujinyakulia na kuendelea na maisha yao ya baadaye.

Soko ambapo wafanyabiashara wako na bidhaa zao, wanategea wateja waeze kuja kununua vitu ili waeze kupata faida na kuendeleza shughuli zao za kila siku na kumudu maisha yao.

Gari aina ya Nissan limeegeshwa katika maeneo la maegesho, limeleta wageni kutoka mbalimbali kuhudhuria sherehe ya siku kuu.

Bima ambalo linatafuta wateja wengi kwa kuwasawishi waweze kujiunga nalo ili wakati wanapotaka usaidizi wowote uwe wa dharura wanaeza kufika na kupata wepesi.

Gari ambayo yako sokoni ya rangi tofauti, yanauzwa bei tofauti na wale ambao wanahitaji kununua gari basi wanaweza tembelea hapa na kupatana gari ambalo itawapendeza.

Sokoni kuna bidhaa aina tofauti, kukiwemo matunda kama vile nyanya, maembe, bilinganya, kitunguu, na viazi vitamu ambavyo wauzaji wanauza na kupata mapato yao ya kila siku.

Mahala ya wanammitindo ambamo kuna maleso ambayo yamepangwa kwa utaratibu manguo pia ili wale wateja wanakayo hitaji wanaweza fika mahala hapa na kuyapata kwa uwepesi bila ya kusumbukana.

Muuzaji wa kibanda anauza matunda mbali mbali, si nyanya, machungwa, kitunguu, avocado , nanasi, tikitikimaji.

Nyumba la gari, gari nyekundu, nyeusi, nyeupe, samawati yanauzwa bei tofauti.

Kuna watu wako sokoni wanauza matunda, maembe, nguo, mavuli, sare rasmi za shule, na viatu.

Anauza mayai. Mayai ambayo yanasaidia kuboresha afya zetu na kuweza kuwa na nguvu zaidi na pia kutagua mengine, kutagua kuku.

Kuna mkahawa, watu wamekuja kwa mkahawa kuweza kushtaki njaa wakunywe maziwa, Githeri , chapati na kila aina ya chakula.

Kuna mtu ambaye amesimama katika mlango wa duka ya kuuza maziwa, ambaye anataka wateja wamtembelee na aweze kujiendeleza kimaisha.

Ni biashara ambaye ameshika noti kadhaa za shilingi elfu moja ya taifa la Kenya ambazo anataka kupeleka kwa benki ili ziweze kupata riba na kuweza kujiendeleza katika shughuli zake.

Kuna magari mengi ambayo yameegezwa katika uwanja ambapo watu walikuwa wanahudhuria sherehe ya sikukuu ya taifa wakisherehekea kwa shangwe na vigelegele na nderemo.

Gari ,kuna gorofa kuu ambayo inatumiwa na wahudumu mbali mbali wa serikali kuhakikisha wananchi wana pata msaada wakati wowote.

Duka la kuuza viazi nduma , ili wateja wanaohitaji wanaweza fika mhali hapa na kununua ili mfanyibiashara apate kunufaishika na pia hao wapate lishe bora.

Waatu ambao wamefurika katika duka kuu linalo uza bidhaa tofauti ambazo aimepangwa kwa utaratibu ikiwemo , mandizi ,maziwa , samaki ,chimvi na sukari ambazo zinahitajika.

Bima wakielimishana jinsi unaweza pata usaidizi kutoka kwao bila ya kuwa na wasiwasi wowote wakiwemo nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania.

Duka aabalo linauza bidhaa tofauti ikiwemo mandizi, machungwa, maembe, maziwa na nyanya ambayo mtu wowote anayehitaji anaeza fika na kupata usaidizi.

Kuna duka la mpesa ambapo wananchi wanakuja kupata usaidizi wa kuweka na kutoa pesa ili kutumia kwa majukumu yao ya kila siku.

Kuna kijana amesimama mbele ya gari ya rangi la samawati, na gari mingine yako kando yake, kuna miti nyuma, na kuna mtu mwingine ako huko nyuma pia.

Kuna duka wauzaji wanunuzi wamekuja kujisaidia wapate ambacho wanakitafuta ili waweze kujisaidia na kusonga mbele.

Bima wa pikipiki ambao wanatafuta wateja na wameandika nambari yao ya simu watakaotaka huduma yao watapiga na wapate usaidizi.

Noti ya shilingi elfu moja ya taifa la Kenya ambayo inaweza kutumiwa na wananchi wanapotafuta bidhaa sokoni na pia huweza kufanya biashara ili wajinufaishe na kuendelea na maisha mbele.

Mfanyi biashara ameshika shilingi elfu moja mkononi mwake anataka kumhudumia mteja ambaye amemtembelea sokoni akapate kupata sare rasmi za mtoto wake wa shule.

Kuna wafanyi biashara ambao wamefurika sokoni tayari kuweza kuendeleza biashara yao ya kila siku ili waweze kujikimu kimapato na kuweza kusonga mbele kimaisha.

Gari la kifahari nyeusi ambalo likokatika boma la mheshimiwa wa eneo bunge la Madaraka ambaye anaweza kulitumia na kusafiri anako taka kuenda bila wasiwasi.

Magari ambao yako maeneo ya maegesho, maghorofa, watu wanaendeleza shughuli zao za siku ili kuboresha maisha yao na kusonga mbele.

Japa ya wanabima imeandikwa nambari ya simu, kwa wale wateja ambao wanaeza hitaji hudumu wao wakapate kuwatafuta na kuweza kusaidika wanapopata mashida za ajali wasikuwe na shida ya matibabu.

Manoti ya shilingi elfu moja, mia tano na mia mbili kadhaa katika meza kwenye benki ambayo inataka kupewa ambaye amekuja kutoa kueza kutumia.

Duka la magari ya kifahari ambapo kuna wateja wanaoweza kuja hapa kuyanunua ili waweze kuyatumia na kusonga mbele kimaisha bila ya wasiwasi wowote.

Soko la matunda. Kuna mandizi, nanasi, maembe, avocado, kreti pia ziko chini.

Mnunuzi ametembelea duka la kuuza gari anakagua gari jeusi ambalo linathamani milioni kumi na tano ambalo anataka kuchukua limsaidie kuendeleza maisha yake .

Sokoni kuna nyanya, vitunguu zimewekwa ili wanunuzi waje wapate viungo vya kutumia katika upishi wao ili wawe na afya jema isiyokuwa na matatizo.

Magari mbalimabli ambayo yako sokoni yanauzwa ili wateja wanaoyahitakji wanaeza kufika mahali hapa na kujinyakulia ili wasonge mbele na maisha yao na familia kwa ujumla.

Duka la Mpesa ambalo wateja wanaweza kuja kutoa na kuweka pesa kwa shughuli na matumizi yao ya kimsingi. Kuweza kukimu maisha bila ya wasiwasi wowote na kuishi maisha bora.

Noti ya shilingi elfu moja ya taifa la Kenya inayotumika na wauzaji na wanunuzi wakati wanatafuta bidhaa sokoni ili waeze kujimudu kimsingi na maisha kusonga mbele.

Kuna duka imepangwa maleso ya rangi tofautitofauti. Kuna viatu ziko juu kabisa. Kuna mtungi wa sabuni.

Gari la kifahari nyeusi ambalo liko katika uwanja linaekewa bidhaa ambazo zitasafirishwa sokoni na kuweza kuleta faida kwa mkulima na jamii kwa ujumla.

Kuna jumba, kuna mtu amevaa suti ya rangi nyeusi anaweka mafuta katika gari na mwenzake amevalia shati nyeupe akiona jinsi gari linawekwa mafuta.

Kuna gari jeusi ambalo liko katika boma la mfanyibiashara mashuhuri wa kuuza dhahabu.

Amekaa nje ya duka ya mpesa ameeka kichwa katika meza kando yake kuna patipati na mwingine amekaa juu ya ukuta.

Mteja amekuja kununua katika duka. Duka hilo naona creti za soda naona meza na pia mpesa imeandikwa katika mlango huo.

Sokoni kuna nyanya kwa crate , viazi vitamu, ndimu, ndoo, pilipili, vitunguu vinauzwa, yaani wateja wapate chakula wanachohitaji.

Kuna soko la matunda mbali mbali, vitunguu, nyanya, maembe mandizi, machungwa na watu pia wako na mwavuli wanauza ili kujiendeleza.

Gari yameekezwa katika uwanja magari mengi sana kuna mti watu wamefurika wamekuja katika sherehe ya harusi katika kijiji cha utemi.

Duka la viatu aina tofauti tofauti vya watoto wadogo vya watu wakubwa na ndo na maji ya kufanya usafi ili wanunuzi wapate zikiwa safi .

Magari katika uwanja watu wamekuja katika sherehe ya harusi kufurahia watu wanapo vishana pete waeze kukula na kusherekea pamoja kifamilia na kijamii.

Duka la matunda mbalimbali mandizi, nyanya, kitunguu, maembe, tangawizi, machungaa biringanya.

Utamaduni, ambapo wananchi na watalii wanakuja kutafuta bidhaa hizo, za kurembesha manyumba, mahoteli na kukumbuka tamaduni zao.

Kuuza maziwa . Kunamuzaji anayepima maziwa kwa viwango tofauti, iliwanao kuja wanaweza chukuwa kulingana na uwezo wao wa kimfuko, maziwa ambayo watakunywa iwasaidie kuwa na afya njema.

Pikipiki ya muuzaji wa duka ambapo anauza maji, blanketi, nguo na huduma za mpesa pia.

Sokoni kuna jumba la kushuka nywele. Wasichana wamekaa viti. Kuna mwanaume anatembea. Na kuna.

Kuna duka la gari aina tofauti, ambalo watu wanaohitaji gari wanaweza kutembelea mahali hapa na kupata usaidizi na kuweza kuendeleza maisha.

Kuna gari la kijivu jivu la kifahari ambalo liko katika maegesho kwa boma ya mkuu wa sheria kando yake kuna mlango kuu nyeusi.

Gari jeupe limesimama, liko katika barabara ambalo mwenye gari hilo anategea wateja waeze kuja na kupanda ili awapeleke wanapotaka na apate kupata mapato yake ya siku.

Wanabima wa gari ambao wanahakikisha biashara ya magari haina matatizo ya kifedhaa wakati wowote.

Kuna mama ako katika kibanda chake anauza nyanya, vitunguu, pilipili, dania, sukuma, viazi vitamu, ndizi.

Duka la maziwa ambapo wateja wanakuja kujisaidia, wakapate kukula protein na wawe na afya bora, na nguvu na kufanya shughuli zao bila uchovu.